Hapa ni kwenye sehemu ambayo wanafunzi wanaeza fanyia masomo yao ya kidijitali ambapo tunaona kijana mmoja aliyekaa kwenye kiti chenye rangi ya buluu huku simu yake iko juu ya meza na anaangalia tarakilishi iliyoko juu ya meza na akiendelesha mambo yake ya mtandaoni na kuakisha anayoyafanya yanaeza kumsaidia.

Upande wa mbele tunaona wasichana wawili ambao wamevalia miwani kwenye macho yao huku mmoja akiwa ameweka vitu kwenye masikio yake kuelekeza kwa yale ya mwingine huku wakiangalia kompyuta ilioko mbele yao na kuonekana kufanya masomo ya mtandaoni. Watu wengine pia wako upande wa nyuma wakiendeleza mambo yao ya kidijitali.

Hapa ni katika eneo la kufanyia masomo ya mtandaoni ambapo tunaona tarakilishi mbili zikiwa juu ya meza na pia kuna watu ambao wanaendelea kufanya mambo yao ya mtandaoni kupitia kwa mikono yao iliyoko juu yenye kompyuta hizi, na upande mwingine tunaona wengine wakiwa wameketi chini.

Kuna msichana ambaye amevaa shati lenye rangi ya samawati, huku ameweka kitu ambacho kinaonekana ni cha kutumiwa na madaktari wakati wa kumpima mgonjwa, na pia anaangalia simu yake, na pia kuna tarakilishi iliyo mbele yake, pamoja na daftari lililoko juu ya meza.

Tunaona mwanamke ambaye amevalia miwani yake katika macho yake huku ameshika kalamu mikononi na kuiandika katika kitabu hiki kilichoko juu ya meza na pia macho yake anayaelekeza katika kompyuta hii au tarakilishi, kuonekana kuwa anafanya masomo yake ya mtandaoni kupitia njia ya kidijitali.

Kuna tarakilishi ambayo imewekwa juu ya meza huku msichana huyu akiwa ameishikilia na mikono yake na kuna ndani ya tarakilishi kunaonekana maandishi ya online learning kumaanisha kuwa msichana huyu anafanya masomo yake kwa njia ya kidijitali, ili kuhakikisha kuwa yanayofanyika mahali hapa ni ya kumsaidia.

Kuna mwanaume ambaye anaonekana kuvaa vitu kwenye masikio yake uku pia anaonekana akiwa na miwani machoni pake uku ameshika kalamu mkononi na kuangalia karatasi zilizoko juu ya meza. Na pia tunaona televisheni au kompyuta ilioko ukutani uku pia kuna vitabu vilivyotapakaa kwenye meza hii.

Kuna msichana ambaye amevalia kitu masikioni mwake kuelekea kichwani na ameweka nywele yake ikiwa nyeusi kabisa huku anaiangalia tarakilishi iliyo mbele yake na kalamu ziko mezani pamoja na ukuta ambao unaonekana kuwa mweupe na vitu vingine vilivyoko kwenye meza.

Hapa ni eneo ambako kunaaminika kufanywa masomo ya mtandaoni ambapo wanaume wawili na wasichana wawili ambao wameketi chini na kuendeleza kuangalia katika kompyuta yao ili kutafuta mambo kadha wa kadha wakiwa wanafuraha sana na kuweka mambo yao wazi sana.

Kuna mvulana ambaye ameketi kwenye kiti la kochi huku nyuma yake kunaonekana mabati ya rangi ya buluu yakiwa yamesimamishwa katika sehemu hiyo huku begi lake likiwa juu ya kiti hicho na nyuma yake tunaona kabati ambalo limeegezwa karibu na ukuta. Pamoja na kompyuta aliyoishika mkononi, na kuweka vibao vitu vya kupitisha sauti katika masikio yake.

Kuna vitabu vya aina mbalimbali ambavyo kwa pamoja, moja juu ya kingine na huku pia tunaona kompyuta au tarakilishi iliyo kwenye meza hii ambayo ni ya rangi ya bluu .Huku pia kuna kofia inayoonyesha mtu ambaye anavalia wakati wa kuhitimu au kufuzu baada ya masomo.

Hapa tunaona tarakilishi ambazo zimeandikwa online education, online materials, webinar na e-learning ambapo pia kuna mikono ya watu ambayo inagusa kompyuta hizi na kufanya mambo ya kuandika huku pia kuna mwingine ambaye ameshika simu mkononi huku akiibonyeza na chai iko vikombeni kwenye juu ya meza hii.

Hapa ni shuleni ama sehemu ambayo kompyuta zimewekwa na kuna mwanafunzi aliyevalia nguo ya kimanjano na huku ameshika kalamu mkononi na anajaribu kuangilia kompyuta au tarakilishi ili kufanya masomo yake mtandaoni.

Kuna msichana ambaye ameketi chini na kuweka kitawakilishi katikati ya miguu yake huku mikono yake ikiwa juu yake na kuelekea na kuendelea kutafuta mambo kwenye kompyuta hii ili kufanya masomo yake ya mtandaoni.

Hapa kuna mwanaume aliyevaa shati la buluu na kujishika mkono mmoja kwenye kidevu chake huku mezani ako na kompyuta ambayo inaonyesha mtu akiweza kufanya mambo yake na kuna pia kikombe cha chai kilicho juu ya meza.

Haya ni mazingira ya kufanyia masomo ya kidijitali ambapo tunaona watu watatu; mmoja akiwa ni mwanaume aliyevalia miwani kwenye macho yake, huku wakiangalia kompyuta na kumwelekeza msichana huyu ambaye ameisonga nywele yake, na mwingine aliyeketi kwenye kiti cha bluu anaendelea na masomo yake ya mtandaoni.

Tunaona kijana ambaye amevalia fulana yake na kufunika kichwa chake huku akiangalia tarakilishi iliyoko juu ya meza ambayo inaonyesha vitu ambavyo mtu mmoja anaongea ndani yake. Ikionekana kuwa kijana huyo anafanya masomo yake ya mtandaoni na kufanya mambo yake mengine.

Kuna msichana mdogo ambaye ameweka nywele yake ikiwa kubwa na ameketi kwenye kiti huku kuelekeza macho yake kwenye tarakilishi iliyo mbele yake. Madaftari pia yako mezani na vitu vingine vinavyoonekana vyenye bei ghali huku pia taa zikionekana zikiwa zimewekwa mahali hapa.

Kuna mtu wa kiume ambaye amevaa shati ya rangi ya bluu ambaye ameshika kalamu mkononi. Huku akiandika katika daftari ili kuhakikisha kuwa yale anayoyaona katika tarakilishi yake ndiyo yanayosajiliwa.

Kuna kijana ambaye amevalia koti na kueka vitu kwenye masikio yake uku amenyoa nywele yake kwa njia inayofaa uku ameshika kompyuta katika mikono yake na kuiweka juu ya meza ili kufanya masomo yake ya mtandaoni.

Kuna watu wawili mahali hapa ambao , wanaonekana kuitumia talakilishi, iliyoko kwenye meza huku mmoja wao amevalia miwani machoni mwake na ameshika kalamu, mkononi pia kuna kitabu ambacho kinatumika kunukuu mambo kadha wa kadha.

Wanafunzi wawili ambao ni wavulana wamevalia sare zao rasmi za shule, huku fulana zao zikionekana kuraruka kwenye mabega na wameangalia kompyuta iliyowekwa juu ya dawati. Nyuma yao kuna ubao uliopakwa rangi nyeusi.

Hapa kuna watu wanne, mwanamke mmoja ambaye amesuka nywele yake na kuvalia miwani kwenye macho yake huku hawa wengine na wanaume ambao wanaendelea kufanya kazi yao kupitia kompyuta. Madirisha ya eneo hili yamejengwa vizuri na yamewekewa vioo vinavyopendeza sana.

Hapa tunaona tatakilishi iliyoandikwa continous learning huku kuna picha za watu ambao wanatumia tarakilishi au kompyuta na kuwa wengine wanajaribu kucheza michezo ya kuingiza katika eneo hili lenye linaonekana kuwa nzuri sana.

Hapa kuna watu wawili, mmoja mwanamume ambaye amevalia shati lenye rangi nyeupe na ameshika kikombe cha glasi kwenye mkono wake mmoja huku huu mwingine ukiwa unaandika kwenye daftrai kwa kutumia kalamu. Mbele yake kuna kompyuta na huyo mwingine pia ameshika kalamu mkononi na anaangalia maandishi yaliyo kwenye tarakilishi.

Hapa kuna wanafunzi wanne ambao wameketi kwenye viti. Wawili ni wasichana na wawili ni wavulana huku wamevalia mask kwenye midomo yao na pia vipakatalishi vya mikono katika kuifanya mambo ya mtandaoni. Pia tunaona maandishi ya 2020 global educational meeting .

Kuna watu wawili katika mahali hapa ambapo mmoja ni mwanaume na mwingine ni mwanamke ambaye anaegeza kuagalia kompyuta yake ilioko juu ya meza. Pia kunaonekana mahali hapa kumejengwa vizuri sana na ni pa kupendeza kwa kuwa kuta zake zina vitu mbalimbali na wanaonekana kufanya kazi ya mtandaoni.

Kuna mwanaume ambaye anaonekana kuvalia koti la rangi ya buluu na ameshika simu ambayo iko katika mkono wake wa kushoto uku huu mwingine ukitumika kubovya kompyuta hii ilioko juu ya meza na anaonekana kufanya mambo yake ya mtandaoni.

Hapa tunaona mkono ambao uko juu ya tarakilishi na pia kuna maandishi ya e-learning kumaanisha kuwa mtu huyu anajaribu kuzungumzia kuhusu kusoma kwa njia ya mtandao ili kuweza kufanya mazoezi na kudurusu kazi yake kwa kutumia mtandao.

Haya ni mazingira ya shule ambapo tunaona viti vilivyo pangwa katika sehemu hii kwa njia ya kupendeza sana huku pia ukutani tunaona madirisha yaliyo jengwa kwa ustadi mkubwa sana na pia kuta zenyewe zime pakwa rangi yenye nyeupe kabisa huku ukionekana kuwa kuna mkutano utaendelea katika eneo hili.

Hapa ni kwenye maktaba ambapo tunaona vitabu vya aina tofauti tofauti vikiweza kupangwa mahali hapa kwa njia inayofurahisha sana. Huku kikionyesha kila somo lina vitabu vyake tofauti na kila mahali ambapo vimewekwa mtu anaweza kuvipata kwa urahisi sana bila kusumbukana.

Haya ni mazingira ya shule ambapo tunaona ni katika bweni la wanafunzi ambapo tunaona vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma vikiwa vimetandikwa vizuri sana huku pia viti vyenye rangi ya samawati vikiwa katika eneo hili pamoja na mlango wenye umefungwa na funguo.

Haya ni mazingira ya shule ambapo tuko ndani ya bweni ambalo limejengwa kwa vitanda vya chuma huku upande wa juu tukiona dirisha ambalo limefunguliwa na kuwekewa vioo ambavyo vinapendeza sana huku pia tunaona kuwa eneo hili limepakwa rangi ambayo inavutia na kuhakikisha kuwa maeneo haya yako salama kwa sababu ya afya ya wanafunzi.

Hapa ni kwenye maktaba wa shule ambapo tunaona vitabu vya aina tofauti tofauti vikiwa vimepangwa kwenye shelves . Huku pia tunaona ukutani kukiwa na picha za aina tofauti. Kuna msichana mmoja ambaye ameketi chini na kukiweka kitabu kwenye mapaja yake huku akikisoma na kuendelea na shughuli zake za kidijitali za masomo.

Hapa ni kwenye bweni ya wanafunzi wa shule ya upili ya St. Georges Girls Secondary School Boarding Section ambapo tunaona vitanda vilivyo jengwa kwa chuma huku vimetandikwa vizuri sana na katika ukuta kunaonekana kupakwa rangi nyeupe.

Haya ni mazingira ya shuleni ambapo ni katika bweni la wanafunzi ambapo tunaona vitanda vikiwa vimejengwa kwa vichuma na huku vimepakwa rangi nyeusi na juu yake kuna malazi ambayo yametandikwa na pia masunduku yenye rangi ya samawati yakiwa yamewekwa katika eneo hili.

Hapa ni kwenye mazingira ya shule ambapo kuna maabara ya kisasa ambayo ni ya kisayansi. Na kuna kemikali zilizowekwa kwenye vito vinavyotumika kuvibeba ili kuhakikisha kuwa hazimwagiki. Na pia kuna gilasi za maji na stands ambazo zinatumika kufungia vitu vinavyoshikiliwa mahali hapa na pia kuna stopwatch katika sehemu hii.

Hapa ni shuleni ambapo tuko ndani ya bweni la wanafunzi ambapo tunaona vitanda vilivyotandikwa vizuri sana na vimeundwa kwa chuma huku kila eneo likionekana kuwa safi kabisa huku madirisha pia yakiwa yamewekewa pazia. Pia kuna mlango ambao umefunguka kuelekea upande wa nje.

Ambapo tunaona wanafunzi waliovalua fulana za rangi ya bluu na wamevalia oia marinda na kushuka nywele zao wakiwa wamekalia viti vyenye rangi nyekundu na vingine vilivyoko mbele yake vimeweza kuegemezwa nyuma. Pia kunaonekana rangi ya bluu.

Hapa ni kwenye mazingira ya shule ambapo tuko ndani ya darasa tunaona mapu ya kiafrika na pia kuna ubao. Madawati ya wanafunzi iliyotengenezwa kwa mbao na pia kuna viti, kabati na madirisha ambayo yamejengwa.

Hii ni sehemu ya maktaba ambapo tunaona watu wakiwa wameketi kwenye viti na kusoma mambo yao uku wengine ambao wamekaa hapa mbele wamejadiliana mambo yao na inaonekana kuwa ndio wanaosimamia maktaba hii.

Hapa ni katika mazingira ya shule ambapo tunaona wanafunzi ambao ni wavulana kwa wasichana wakiwa wameketi kwenye viti vilivyotengenezwa kwa mbao huku wametazama kompyuta au tarakilishi zilizoko kwenye meza na wanaonekana kufanya masomo yao ya mtandaoni huku mwalimu wao akiwaongoza.

Huku ni shuleni ambapo tunaona wasichana wawili wakiwa wamevilalia vitanda vilivyotengenezewa kwa rangi ya buluu na ni vya chuma na huku kuna begi hapo chini na wanatumia simu zao kuingia mtandaoni na kufanya mambo yao.

Hapa ni kwenye uwanja wa kuchezea mpira wa vikapu ambapo tunaona vijana waliovalia nguo zinazotumika wakati wa kucheza wakiwa na mpira na kuendelea mchezo yao huku mwingine akijaribu kumzuia huyo kupita mahali hapa na kuelekea kufunga bao.

Hapa ni kwenye uwanja wa kuchezea mpira wa vikapu ambapo tunaona wasichana walio vaa mavazi ya meupe na wengine wakiwa katika kwenye nyekundu huku wamevaa viatu miguuni pao na wanaendelea kuucheza mchezo huu kwa umakini na kufunga mabao.

Hapa ni kwenye bweni la shule ambapo tunaona vitanda vilivyojengwa vizuri sana na kutandikwa shuka zenye rangi ya bluu na pia dirishani tunaona pazia iliyowekwa ili kuzuia mtu aliye nje kuona kinachoendelea katika bweni hili.

Kuna jumba la ghorofa ambalo limejengwa vizuri sana na kuwekewa vioo. Rangi yake pia inapendeza huku sehemu ya ikiwa na miti ya kuleta kivuli. Pia tanki la maji lenye rangi nyeusi linaonekana likiwa nyuma ya nyumba.

Hapa tunaona ni katika mazingira ya shule ambapo wanafunzi wako maktabani na wanajaribu kusoma vitabu mbalimbali vilioko juu ya meza huku vingine vikiwa vimewekwa kwenye shelves na wanaandika pointi ndogo ndogo wanazozitoa katika vitabu ili kudurusu baadaye.

Hapa kuna wasichana wawili ambao wamesuka nywele yao na wameshika vijiti ambavyo hutumika kucheza golf na pia katika sehemu hii kuna nyasi zilizomea na mti mwingine hapo nyuma huku ukuta umejengwa kote kutumia mawe yaliyookwa.

Hapa tunaona watu watatu: wanawake wawili na mvulana mmoja ambao wameketi kwenye viti huku mbele yao kuna meza ambayo iko na kompyuta au tarakilishi juu yake, huku wanaendelea na masomo yao ya mitandaoni, huku wakifanya mambo yao ya hapa na pale ili kuhakikisha wanachokitafuta wanakipata.

Huu ni mchezo wa vikapu ambapo tunaona mchezaji aliye na shati jekundu akiwa ameruka na mpira juu huku wengine wakiendelea kumfwata na kumelekezea vidole huku wengine wakiwa wamesimama na upande wa nyuma kuna jengo la ghorofa pamoja na nyingine ambalo linaonekana kuwa na mabati yenye rangi nyekundu, pia kuna miti iliyomea katika sehemu hii.

Hapa ni kwenye shule ya sekondari ambapo tunaona bendera ya Kenya ikiwa imepandishwa kwenye mlingoti huku mtu mwingine mwanamke akionekana kuingia katika eneo hili amabaye anaonekana kuwa mwalimu huku pia tunaona maua yaliyopandwa vizuri sana na kufanyiwa kila kitu kuhakikisha kuwa ni ya kupendeza pamoja na jumba ambalo limejengwa upande wa juu na miti pia inaonekana ikiwa katika eneo hili.

Kuna watu ambao wameketi kwenye viti na kuelezeana mabo kadha wa kadha huku wameweka makaratasi kwenye meza hii, pia nyuma yao kuna pazia za rangi nyekundu ambazo zimekinga mahali hapa.

Kuna watu ambao wamesimama mbele ya bango lililoandikwa Mount Longonot Summit kumaanisha kuwa kuna Mlima Longonot unaopatikana katika eneo hili huku wameshika simu zao mikononi na kuonyesha ushirikiano baina yao.

Hapa my a watu wawili ambao ni wa kike wakiwa wamekalia benchi hili na wakiwa mmoja wao ameshika kipaza sauti katika mikono yake na kuna pia maandishi ya Jesus balloon kwenye ukuta na pia pazia zilizoko mahali hapa na kotoni.

Kuna watu wawili amabapo wameketi kwenye viti huku mmoja wao akionekana kuwa mwanamke mwenye umri mkubwa huku amevaa miwani katika macho yake na anamwelekeza mtoto huyu ambaye anaonekana kuwa na ulemavu, nyuma tunaona jengo la ghorofa pamoja na gari na miti mingine ambayo ni ya kijani.

Kuna watu wawili ambao wanaonekana kusoma kwa njia ya ishara kwa kuwa wana ulemavu. Wamevalia miwani katika macho yao huku katika meza hiyo kuna vitabu na wanaonekana kuwa wana matatizo ya ulemavu na ukuta pia unapendeza kwa rangi iliyopakwa.

Kuna mtu ambaye ni mwanaume na anaonekana kuwa na ulemavu huku akiwa amevalia vitu kwenye masikio yake na mikono yake iko juu ya meza ambapo kuna kitabu ambacho kimefunguliwa ndani na kuwa anafanya mambo yake yaonekana pale. Nyuma yake kuna kiti ambacho kimekaliwa na yeye mwenyewe.

Hapa kuna watoto watano ambao watatu ni wa kike huku wawili ni wa kiume. Wameketi kwenye viti na kuelekeza mikono yao juu ya meza huku wakijaribu kufanya mambo yao, aidha ni kusoma ama pia kuonyeshana picha mbalimbali mahali hapa.

Kuna watu wawili, mmoja ambaye anaonekana kukalia kiti cha wagonjwa walio na ulemavu, huku huyu mwingine akiwa ni mama aliyevalia kitu kwenye shingo lake na ameshika kitu ambacho kinaonekana kupimia joto la mwili, huku katika meza kuna vitu vingine tofauti tofauti.

Hapa tunaona mtoto mmoja ambaye anafahamika kuwa na ulemavu huku huyu mwingine ambaye ni mwanamke anasaidia kufanya mambo yake kwa kutumia lugha ya ishara ili akaweze kupata kauli kikamilifu kinachoendelea katika sehemu hiyo.

Kuna watu wawili ambao wameketi kwenye viti, na pia kunaonekana mtoto huyu ana changamoto zake za kuongea, ama ana matatizo mengine, kama vile ulemavu. Pia kuna vitu vyake vya kuchezea vilivyoko juu ya meza, na anaangalia tarakilishi iliyoko mezani.

Tunaona watu watatu ambao wawili ni watoto wadogo walio na matatizo kama vile ulemavu fulani huku mmoja akiwa mtu mzima ambaye amevalia miwani nyeusi katika macho yake huku akionyesha watoto hao jinsi ya kufanya mambo yao.

Kuna mtoto msichana ambaye amevalia fulana yenye rangi ya manjano huku pia machoni pake pakiwa na miwani ambayo inamsaidia kuona. Na mikono yake ameibeba juu na kuipaka rangi huku akiionyesha mtu ambaye ako mbele kumaanisha kuwa mtoto huyu ana ulemavu na anasoma kwa njia ya ishara.

Hapa kuna watu wawili ambao wameketi kwenye viti mtoto huyu anaonekana kuwa na ulemavu au matatizo fulani na mwalimu anajaribu kumfunza kutumia lugha ya ishara katikati yao kuna daftari lililoandikwa herufi A kwa rangi nyeusi.

Kuna wanafunzi ambao wamevaa sare zao rasmi na fulana zenye rangi nyeusi au bluu huku kwenye dawati kuna madaftari na kalamu zilizosabaa mahali hapa na ubaoni tunaona pia kuna map ya Kenya iliyo katika mviringo na pia tunaona mwingine akiwa ameshika kalamu yake mkononi.

Kuna watu wanaoonekana wakiwa wawili wameketi chini. Mwenye koti jeupe anaonekana kumpa maelezo huyo mwingine ambaye anaonekana kuwa mwenye aliye na matatizo kadha wa kadha. Nyuma yao kuna wengine watatu ambao wanaonekana kujadiliana kuhusu jambo fulani.

Kuna watu wawili ambapo mmoja anaonekana kuwa mwalimu na wengine ni mwanafunzi, wakiwa wanafanya mambo yao kwa lugha ya ishara, huku kwenye madawati kumewekwa karatasi ambayo iko ndani ya kitabu pamoja na simu amabayo ni ya kutumika mtandaoni. Wanaonekana kujifunza lugha ya ishara.

Hapa ni kwenye eneo ambalo unaona wanafunzi hawa wamekalia viti vya walemavu huku wanacheza mchezo wa mpira na mahali hapa kunaonyesha sakafu yenye rangi ya samawati huku pia kuna taa zinazoonekana katika ukuta.

Hapa ni kwenye darasa la wanafunzi ambao wanaonekana kuwa na ulemavu, kuwa mwalimu wao anawafunza kwa lugha ya ishara kwenye ubao, kuna maandishi ya kuwasaidia wanafunzi hawa kusoma na kile ambacho kinafunzwa na kukielewa.

Kuna watu wawili, mwanamke na mtoto msichana ambaye anaonekana kuwa na ulemavu na ameshika kalamu kwenye mkono wake na kuna madaftari pia kwenye dawati lake huku mwanamke huyo akimsaidia kuweka kitu kwenye masikio yake.

Hapa ni darasa ambalo linapatikana katika shule ya watoto walio na ulemavu. Kuna watu ambao wameketi kwenye viti huku wakiangalia mbele na kupiga makofi wakiwa wanamwangalia mwalimu na daftari yenyewe yanaonekana kuwa na maandishi ya kuwasaidia kusoma.

Kuna watu ambao wameketi kwenye viti. Watoto wachanga na wenye umri wa miaka iliyosonga mbele huku mabagi ya wanafunzi hawa yamewekwa kwenye misumari yaliyogongwa kwenye ukuta wa darasa hili.

Kuna mtu ambaye anaonekana kuvalia shati lenye rangi ya bluu isiyokuwa ngumu sana, na ameshika daftali mkononi linalo msaidia kuandika kwa sababu ana ulemavu wa macho na hawezi kuona kinachoendelea.

Hapa kuna watu Wawili. Mmoja ni mwanamke mzima anayeonekana kuwa mama ya mtoto huyu aliye na ulemavu wa macho kwa kuwa yake yamefungwa na ameweka vidole kwenye daftari hili ambapo Iionekana kuwa ndilo linalomsaidia kusoma au kuandika

Hapa kuna watu wawili, mmoja ni mtoto mdogo ambaye amekaa chini na kuvalia viatu akiwa ameshika kalamu mkononi huku kwingine kuna mama yake ambaye anaonekana kumfunza jinsi ya kuandika na kuna pia mbao zilizogongwa kando yao.

Kuna watu wawili, mtoto ambaye ameketi kwenye kiti cha bluu huku ameekelea mkono wake wa kushoto katika tama lake huku huyu mzima akiwa anamwonesha mambo katika kompyuta au tarakilishi ya mkono ambapo hapo nyuma tunaona ukuta ambao umepakwa rangi nzuri na una maua.

Kuna mwanaume aliyevalia shati lenye rangi ya manjano huku ameketi kwenye kiti kilichotengezwa kwa chuma na mezani kuko na tarakilishi ambayo amewekela mikono hapo huku akifanya kazi yake ya mtandao na kurekodi kwa kalamu katika kitabu ama daftari lilowekwa juu ya meza hii. Mbeleni pia tunaona mkebe ambao uko kwenye eneo hili.

Kuna watu wawili hapa ambapo mmoja wao ni mwanamke ambaye ameendea mtoto mkononi na anajaribu kumuelezea mambo ya vitu vilivyo mezani hapo ili akaweze kinachoendelea katika sehemu hii ambayo wameweza kukaa.

Huku ni shuleni ambapo inaaminika kuwa wanafunzi hao wana matatizo kadha wa kadha na ulemavu. Mwalimu amesimama hapo na kuwaelekeza wakiwa wameshika kalamu mkononi nyuma yao kuna ubao wenye rangi.

Hapa kuna watu watatu watoto wawili na mmoja ambaye ni mzima ambaye amevalia shati la buluu. Anamsaidia mtoto moja ambaye anaonekana kua na ulemavu au matatizo kadha wa kadha. Ameshika kalamu mkononi na amevalia miwani ya rangi nyeusi.

Hii ni mazingira ya shule ambapo tunaona wasichana na wavulana walioketi chini na kuelekeza macho yao kwenye madaftari huku wakielezana kuhusu wanachoiona na kuna mawezekano kuwa watu hao wana ulemavu au wanaonekana kuwa na matatizo ya kuongea au kusikiliza.